Duka la kuuza maziwa la Yustina Milk, ambalo lina michoro ya ngombe na maandishi lenye maelezo zaidi kuhusu biashara hii. Mle ndani wamama wameketi na nyuma yao kuna jokofu la kuhifadhia maziwa.

Ndizi zilizoiva ambazo zimetandikwa kwenye gunia, zingine zimeiva kupita kiasi ilhali zingine zimeiva kadri. Zote zimepangwa kwa viwango mbalimbali tayari kungoja wanunuzi.